Mteja aliyesimama mbele ya jokofu la kisasa la kuuzia maziwa akiwa tayari kuutumia mfumo huo wa kiautomatiki kwa ajili ya kujihudumia mwenyewe ambapo anaweka pesa na hivyo kupata maziwa kulingana na kiwango alichoweka.

Wateja wawili wamesimama nje ya duka la maziwa, wakisubiri kuhudumiwa, kila mmoja akiwa na chupa au chombo kwa ajili ya kununua maziwa safi. Mandhari ya eneo inaonesha biashara inayochangia lishe bora na kipato kwa wauzaji na wazalishaji wa maziwa.

Jokofu la kisasa lililopo ndani ya duka la maziwa linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa mfumo wa kiautomatiki, unamhitaji mteja kuweka pesa na hivyo kupata maziwa kulingana na kiwango alichokiweka.

Majokofu ya kisasa yaliyowekwa kwa ajili ya uuzaji wa maziwa yanayotumia mfumo wa kielektroniki, ikiwa ni kuweka pesa ili upate huduma. Ambapo inamsaidia mteja kujihudumia mwenyewe kwa kuweka kiasi cha pesa na hivyo kupata kiwango cha maziwa kulingana na pesa aliyoweka.

Mteja wa kike, aliyesimama mbele ya muuzaji wa kiume katika duka la maziwa, wakiwa katika kujadiliana, kuuziana na kununua bidhaa hizo zinazotokana na maziwa kwa, kuelimishana kuhusu virutubisho bora vinavyotokana na bidhaa hizo.

Jokofu la kisasa lililowekwa mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na maneno husika, ikiwemo maziwa safi, linalofanyafa kazi yakuchakata na kuuza maziwa kwakutumia mfumo wa kioutomatiki ikiweka pesa, na hivyo kumuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Kitanda kizuri na cha kuvutia kilichowekwa ndani ya chumba, ikiwa ni sehemu ya ubunifu wa mafundi seremala wanaofanya kazi ya kutengeneza samani za ndani, na hivyo kuwauzia wateja kwa ajili ya maisha yaliyo bora kupitia samani hizo zenye kuvutia.

Duka kubwa la kisasa lililosheheni samani za aina mbalimbali, ikiwemo makochi ya sofa, viti pamoja na makabati, vilivyowekwa katika eneo la maonyesho kwaajili ya biashara ya wateja mbalimbali wanaokuja kununua samani kwaajili ya mapambo katika makazi pamoja na ofisini.

Makochi ya sofa yaliyotengenezwa kwa ustadi na kwa muundo wa kisasa, yakiwa yamewekwa katika eneo la wazi. Kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali wa samani, wanaokuja kununua kwa matumizi ya nyumbani au hata kwenye ofisi zao.

Samani za kisasa, ikiwemo viti vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na magodoro, vilivyowekwa ndani ya chumba chenye usafi na kinachovutia kwa ajili ya kuwashawishi wateja wa samani mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani na maofisini.

Watu mbalimbali, wateja pamoja na wauzaji waliopo katika eneo la soko la kisasa wakiwa wamezungukwa na matunda na mbogamboga katika meza tayari kwa ajili ya kuuziana na kununua katika soko hilo, lenye pirikapirika nyingi za biashara.

Wauzaji waliopo katika eneo la soko la wazi, wakiwa wamezungukwa na magunia pamoja na meza zilizosheheni matunda na mbogamboga kama vile: vitunguu na karoti, wapo katika mauzo ya kila siku ikiwa ni sehemu yao ya kujikwamua kiuchumi kupitia na kipato wanachokipata katika soko hilo lenye pilika nyingi.

Mwanamke katika eneo la soko la wazi akiwa amezungukwa na mifuko pamoja na vikapu vya asili vilivyosheheni bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda kama vile nyanya na pilipili, huku watu wengi wakiendelea na pilikapilika nyingi katika soko hilo ikiwa ni mauzo pamoja na manunuzi kwaajili ya mahitaji ya kila siku.

Kifaa kidogo kinachotumika kwa ajili ya huduma za pesa za mitandaoni, kilichoshikwa huku kimechomeka kadi ya kufanyia huduma za kibenki. Kikiwa na muundo mdogo na kioo pamoja na kitufe cha kuchapa namba ya siri, na sehemu ya kusoma kadi. Kinachoruhusu mteja kutoa pesa kuweka au kufanya malipo kwa njia ya usalama zaidi.

Rafu zilizopangwa nguo pamoja na viatu katika duka kubwa la biashara, zikiwa na rangi na mitindo ya kuvutia kwa ajili ya kushawishi wateja wanaoingia katika duka hilo kuchagua na kununua bidhaa hizo kwa matumizi yao ya kila siku.

Mteja wa kike aliyebeba mfuko akiwa amesimama mbele ya rafu iliyosheheni matunda na mbogamboga katika soko kubwa la kisasa. inayompa urahisi wa kuchagua na kununua bidhaa anayotaka kulingana na jinsi zilivyopangwa.

Wateja waliopo ndani ya soko la kisasa lililowekwa kwa mazingira safi likiwa limezungukwa na rafu nyingi zenye bidhaa mbalimbali wanapita na kuchagua bidhaa hizo zinazoonekana kwa urahisi katika manunuzi yao ya kila siku